Waisilamu wengi wamesimama kwenye safu ndefu wakisali kwenye mkeka ulioenea ardhini. Baadhi wamevalia kanzu nyeupe, wengine wamevalia kofia na kilemba. Viatu vyao vimewekwa kando ya mistari ya sala.

Watu wengi wameingia baharini, boti kadhaa zimetia nanga kwa mbali, mawimbi madogo yanapiga ufukweni, anga ni safi inaonyesha upeo wa macho.

Safu ya meko ya kisasa yenye rangi ya chuma nyeusi yamepangwa ndani ya duka. Majiko mengi yana vitufe na oveni, yakionyesha teknologia ya kupikia. Baadhi ya vifaa vingine vimepangwa nyuma. Alama ya Samsung inaonekana.

Kifaa chekundu cha kuzima moto kimefunikwa na paa la makuti kikisimama katikati ya nyasi ndefu. Njia ya mawe inapita kando yake kuelekea kwenye jengo jeupe na miti ya minazi.

Majini feri mbili za bluu na nyeupe zimeegeshwa, Zinasubiri abiria na magari kuvuka maji . Mbele nchi kavu inatokeza kiasi cha miti na majengo. Anga limefunika na mawingu.

Jengo la Huduma Kenya lina milango miwili ya kuingilia na bendera ya Kenya juu yake, watu kadhaa wakiwemo maafisa wanatembea nje ya jengo hili, huku gari la kijani kibichi liko upande wa kulia.

Ndege kubwa nyeupe ya mizigo imesimama kwenye uwanja wa ndege ikipakiwa mizigo. Ngazi nyeupe imetengeshwa kwenye mlango wake wa mbele na kifaa cha kupakia mizigo kimeinuliwa hadi kwenye mlango wa nyuma. Wafanyikazi kadhaa wakiwa wamevalia fulana za kijani wanashughulika karibu nalo.

Ferry mbili zenye rangi ya buluu na kijani zimeegeshwa zikisubiri abiria na magari. Ziko karibu na gati. Zimezungukwa na maji tulivu. Majengo yenye paa za buluu na miti yako nyuma.

Pwani chafu iliyo na takataka nyingi inaungana na maji ya bahari. Majengo ya zamani yamejengwa juu ya miamba yakifunikwa na miti. Mbali mengine yameegemea kwenye maji. Anga ni buluu na la mawingu machache.

Bahari yenye mawimbi madogo, ikiguza ufukwe wa mchanga. Boti tatu zimetia nanga baharini, mbili zikiwa upande wa kulia na moja wa kushoto. Ufukweni kuna mabaki ya mimea ya baharini yaliyotapakaa, anga lina mawingu meupe.

Fuko ya mchanga mweupe inaenea mbele ikikutana na bahari yenye mawimbi madogo. Watu wawili wanatembea ufukweni, mmoja amevaa shati ya kijani mwingine la blue. Boti mbili zimeegeshwa baharini kwa mbali.

Mtu mmoja amesimama peke yake kwenye ufukue mpana wenye mchanga mweusi akitazama bahari yenye mawimbi madogo. Anga inaa mawingu mepesi na athari za miguu zinaonekana kwenye mchanga.

Jukwaa la ofisi ya uhamiaji inaonyesha sehemu ya kioo namba nne juu. Ubao ulioandikwa IMMIGRATION OFFICER na PASSPORT APPLICATION unaonekana juu. Mwanamme aliyevalia suti nyeusi amesimama mbele ya kioo akizungumza na afisa wa uhamiaji. Meza iliyo na skrini na kompyuta na vitu vingine ipo ndani ya ofisi.

Miundo ya mbao na paa za nyasi zimesimama kwenye mchanga mweupe baadhi ikiwa imefungwa na wazi. Mwanamme anayetembea amevaa shati la buluu na kaptula akibeba ndoo nyeupe huku akipitia mabaki ya mimea baharini yaliyotapakaa ufukweni. Nyuma ya miundo hiyo kuna miti iliyokomaa.

Watu wanne wazungu wamekaa ndani ya mashua nyeupe na wawili wengine wamekaa ndani ya nyingine ndogo. Mwanaume mwenye shati la njano amesimama karibu akiangalia upeo wa macho. Mti mkubwa uko nyuma. Ardhi ina udongo mweupe.

Mchanga mweupe wenye mabaki ya majani iliyokauka umetapakaa kando ya majengo meupe yenye paa za nyasi. Miti ya minazi imejipanga nyuma ya majengo. Baadhi yana madirisha ya rangi nyeusi.

Jengo lenye kuta za mianzi na paa la nyasi limesimama kwenye ufukwe wenye mchanga. Ishara mbili nyeupe zenye maandishi ANGEL TOUCH MASSAGE zimebandikwa kwenye kuta mojawapo ikiwa na jina STELLA kwa herufi nyekundu. Mbele ya jengo kuna mimea ya kijani kibichi na mti mmoja mkubwa.

Jengo kubwa jeupe limepambwa kwa michoro ya rangi ya kahawia. Madirisha madogo ya mraba yenye mapambo yamewekwa kwenye ukuta. Mlango mpana unaongoza kwenye barabara iliyojazwa na watu. Kofia nyeupe zinaonekana vichwani mwa baadhi ya watu.

Kesi ya kuonyesha rangi ya buluu ina mabango kadhaa yanayoelezea Dr Krapp the author, picha yake imewekwa katikati chini kuna vikombe kadhaa vya fedha na shaba na vitabu viwili vya lugha vilivyowazi.

Ndani ya ofisi kubwa ya kisasa ya huduma za umma. Wateja wameketi kwenye viti wakisubiri. Kaunta nyingi za huduma zilizotenganishwa na paneli za kioo zimewekwa kwa safi. Kila moja ikiwa na kompyuta na afisa wa huduma. Mapambo ya kuto nyekundu na kijani yametundikwa kwenye dari.

Mji wa Pwani na majengo yaliyoenea karibu na bahari. Msikiti wenye mnara mrefu umesimama katikati. Miti ya minazi imeongeza uzuri wa Pmandhari, maji ya bahari yana mawimbi madogo.

Barabara yenye shughuli nyingi imejazwa na magari yaliyosimama katika foleni ikiwemo bajaji ya manjano , katikati majengo marefu yenye maduka na biashara ya hapo kando pande zote mbili na juu kuna waya nyingi za umeme.

Safu za boti kubwa ya mizigo zimeegeshwa kandokando ya maji, inaonekana zimetengenezwa kwa mbao na chuma zikielea upande moja. Mbele kuna jengo refu la kisasa linalochomoza kutoka upeo wa macho.

Meza ndefu imepambwa kwa vyombo vilivyobeba matunda yaliyokatwa na sahani tupu ikiashiria eneo la huduma ya chakula, feni nyeupe imewekwa upande wa kulia ikionyesha mazingira ya ndani.

Jua inamulika juu ya bahari ikitengeza mng'ao kwenye maji, mawimbi yanapiga ufukweni na kuwacha povu jeupe kwenye mchanga. Kwa mbali watu wachache wanatembea kando ya maji.

Basi kubwa la kijani na nyeupe limesimama kando ya barabara chafu. Karibu nalo kuna chombo kikubwa cha buluu cha taka na rundo la mchanga. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo. Miti ya kijani inazunguka eneo hilo.

Kando ya mto mpana ufuo mweupe unafikia miti minene ya kijani. Mwani mweusi umetapakaa kwenye mchanga. Mtu mmoja amevaa nguo nyekundu anaonekana akitembea ufukweni.

Nyamba ya matumbawe yenye mashimo mengi yaliyotawanyika. Rangi zake zinatofautiana zikionyesha vivuli vya kahawia, kijivu na nyeupe.

Lori kubwa jeupe la mizigo na trela iliyofunikwa kwa turubai ya buluu limesimama kwenye eneo la lami. Dereva amevaa fulana ya rangi ya chungwa amesimama upande wa kulia.

Kikundi cha viongozi kimesimama mbele ya bendera za nchi, wanaume wawili wamevalia suti ya giza na tai za dhahabu. Wanawake wawili wamevalia majoho marefu ya jaji yaliyopambwa kwa rangi za kijani kibichi na nyekundu na kola nyeupe, mtu mwingine amevalia suti na miwani.

Lori Kubwa la manjano lenye namba mia Saba na thelathini na magurudumu makubwa zikiwemo mawili Kwa nyuma imesafirishwa Kwa trela ndefu yenye matairi manne kila upande, nyuma jengo refu la ghorofa nyingi linajengwa na anga lina mawingu meupe.

Feri ya bluu iliyojaa abiria na magari inavuka maji ya kijani kibichi, nyuma yake meli kubwa imetia nanga, anga lina mawingu meupe.

Chombo cha baharini chenye tanga moja jeupe kina safiri juu ya maji ya rangi mbili tofauti, ya blue na ya kijani kibichi. Nyuma, bahari ina mawimbi meupe chini ya anga safi.

Jengo refu la manjano limeangazia barabara nyembamba iliyo na watu. Ngazi ndefu imeekwa kwenye ukuta wake huku mtu akifanya kazi juu. Tuktuk ya manjano na nyeusi imepaki kando na mtu mwingine aliyesimama. Nungu za mapambo zimefungwa juu ya barabara.

Ufukwe mweupe mbele ya makazi yaliyojengwa kwa vifaa vya asili. Mitende mirefu inasimama huku miti mingine yenye majani mabichi ikimpaa kivuli. Miavuli miwili ya nyasi na nguzo za mbao zimetawanyika upande wa kulia.

Mfuko mpana wa mchanga mweupe unaelekea kwenye bahari ya mawimbi madogo, meli ndogo ya bluu inaonekana kwa mbali, nguzo za mbao zimetawanyika upande wa kulia zikionyesha muundo wa majengo, anga lina mawingu meusi.

Aina mbalimbali za usafiri zipo barabarani. Ritra ya magurudumu matatu ya rangi ya chungwa na manjano iko karibu na iliyo nyekundu. Nyuma yao gari dogo la abiria linafuata. Majengo na miti zimetawanyika nyuma.

Ufukwe mpana wa mchanga mweupe unafikia ukingo wa maji yenye rangi nyeusi, mimea minene na majengo yanapamba upande wa mbali, anga ya kijivu linatanda juu, mchanga unaonyesha alama zinazoashiria mikondo ya maji.

Duka la uuzaji wa vileo linaangaziwa kwa mbali. Paneli kubwa za kioo zinaonyesha bidhaa zakilevi zilizopangwa ndani ya sehemu hiyo. Ishara nyekundu na nyeupe juu ya eneo hilo inasema THE WHISKY SHOP . Jedwali ndogo limefunikwa kwa nguo za... meza ya urujuani limepangwa mbele ya eneo hilo la biashara. Sakafu iliyowekwa vigae inasambaa mbele ya sehemu hio.

Mti mkubwa wenye majani umesimama mbele ukificha kidogo ufukwe wenye mchanga na bahari. Mwavuli wa nyasi na viti vya mbao vimepangwa kando ya ufukwe. Jua linachomoza hafifu.

Matatu yenye rangi ya kahawia na kupambwa kwa maandishi na picha mbalimbali inaendeshwa barabarani. Nambari ya usajili inaonekana wazi nyuma ya gari. Karibu nayo, basi kubwa jeupe limeegeshwa.

Jua limezama likiangazia anga kwa rangi ya mchungwa na manjano likimulika feri mbili zilizosimama kwenye maji. Miyalo mirefu limesimama kando ya majengo yaliyopambwa kwa mabango ya matangazo.

Mwanaume amevaa kanzu nyeupe ndefu na amebeba fimbo. Anapitia kwenye njia nyembaba iliyoko katikati ya kuta mbili ndefu. Kwenye mwisho wa njia, jengo jeupe limepakwa rangi ya kijani kibichi chini ya dirisha kubwa la mbao.

Mtu anaadhimisha kwa shauku mbele ya umati wa watu. Amevalia koti jeusi lenye mikono miekundu na kamba ya kijani iliyopita mabegani .Amevaa miwani ya jua na bengi ya kichwa iliyopambwa, mkononi amebeba bendera ya Kenya.

Mabango mengi yanayotumika kwa kuteleza kwenye maji kwa kutumia upepo, yenye rangi mbalimbali yametundikwa kwenye fremu yakisubiri kutumika. Yamehifadhiwa kwenye eneo lenye nyasi.

Bidhaa za umeme zimepangwa kwenye rafu ndefu. Mashini za kufulia na vifaa vingine vipo. Sanduku nyeusi zenye chapa Mika zimetawanyika upande wa kulia. Sakafu ya vigae inatanda mbele ya rafu. Miguu ya mtu inaonekana upande wa kushoto wa chini.

Ufukwe mpana wa mchanga mweupe unafikia maji ya bahari yenye mawimbi madogo. Minazi mirefu imeegemea kwenye ukuta wa miamba unaopakana na ufukwe. Watu wachache wanatembea kwenye mchanga. Anga lina mawingu meupe.

Mlango mrefu umefunguliwa ukionyesha ndani ya msikiti wenye sakafu ya zulia la kahawia na mistari miekundu. Maandishi meusi ya kiarabu yametanda juu ya mlango na kwenye ukuta wa kushoto ulio mweupe.

Bwawa kubwa la rangi ya buluu linazungukwa na nyasi kijani kibichi na majengo meupe yenye paa za makuti. Viti vya kutulia vya rangi ya buluu vimewekwa kando ya bwawa. Miti ya minazi inatoa kivuli kwenye eneo hilo.

Kijumba cha ibada cha kihindi kina milango mingi ya matao na nguzo zilizopambwa. Kengele za dhahabu zimening'inia kutoka kwenye matao. Bendera ndogo za manjano na nyeupe zimepangwa kwenye dari. Sanamu ya ng'ombe imesimama katikati ya sakafu nyeupe iliyong'aa. Watu wachache wameketi mbele ya hekalu.

Muundo wa mawe unashuka kuelekea chini, ngazi za matofali zinazunguka kwenye jumba lililowazi. Mfereji mweupe umetoka kwenye muundo wa mawe na kuelekea chini. Mimea inaning'inia kutoka kwa kuta za mawe.

Onyesho kubwa la nyama limetawaliwa na mifuko ya kuku iliyofungwa. Kadhaa zimepangwa kwenye rafu tatu, huku baadhi ikiwa n alama nyekundu. Upande wa kulia nyama nyingine mbichi imepakiwa kwenye tray ndogo. Mwanga mkali unamulika kutoka sehemu ya juu.

Zana nyekundu ya kuzima moto imewekwa ya uzio mweupe wa miti majani makubwa ya kijani yanafunika sehemu kubwa ya chini, nyuma jengo jeupe linaonekana likiwa limezungukwa na miti.

Safari ya baharini inaangazia boti mbili kubwa za feri zikiwa zimejaa abiria zikisafiri katika maji tulivu, nyuma ya boti jiji lenye majengo marefu linaonekana kwa mbali, anga lina mawingu meupe.

Vitu vya nyumbani vimepangwa kwenye rafu ndefu. Sahani nyeupe na vikombe vya buluu vimewekwa kwa utaratibu. Vingine vyeusi na vyeupe vipo pia. Sakafu yenye rangi ya machungwa inatanda pembeni ikionyesha mwelekeo wa corridor .

Msitu wa mitende unapakana na ufukwe mweupe. Vibanda vilivyojengwa kwa nyasi vimepangwa kando ya mchanga. Baadhi ya mitende imeegemea upande wa maji. Mchanga unaonekana kuendelea mbali.

Kinanda kubwa nyeupe na nyeusi imewekwa kwenye onyesho la duka. Vifaa vyake vya ziada vimefungwa kwa plastiki. Katika kona ya kulia baridi nyekundu na nyeupe imewekwa.

Hekalu lenye mnara mrefu mweupe na jengo lenye mapambo ya dhahabu. Lina ua mkubwa wenye sakafu ya vigae vyekundu na vya manjano. Pia lina mataa na nguzo pamoja na michoro na mapambo ya kifundi. Kuna mimea na majengo mengine yalio kwa mbali nyuma. Anga ni ya buluu angavu na kuna mawingu machache yaliotawanyika.

Ndege ndogo nyeupe na nyekundu ya Jambo Jet imesimama kwenye lami ya uwanja wa 𝑛𝑑𝑒𝑔𝑒. 𝑇𝑟actor nyeupe na nyeusi ikiongozwa na mtu imeikaribia.

Basi la kijani limepaki kando ya barabara likiwa na maandishi NAIROBI UKUNDA. Mbele yake mtu amebeba mkoba mkubwa akitembea karibu nalo. Majengo marefu yamejengwa karibu na barabara huku anga likiwa na mawingu.

Watu kadhaa wamevaa suti wanatembea mbele ya jengo jeupe, wawili mbele wanatabasamu, mmoja amevaa shati jeupe na tai yenye milia mwengine amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Miongoni mwao askari mmoja amevaa sare.

Kundi la mawakili limekusanyika nje baadhi wakiwa wamevalia majoho meusi na mashati meupe. Wengine wamebeba mabango yenye ujumbe wa kulinda uhuru wa mahakama. Mbele yao kuna meza yenye mikrofoni kadhaa na ishara ya rais ilio na mizani ya haki.

Jengo jeupe lina mlango mkubwa wa mbao uliyopambwa kwa michoro na kuta za chuma huku juu yake kukiwa na maandishi ya kiarabu yaliyoandikwa kwa herufi nyeusi kwenye bango jeupe. Taa mbili zimetundikwa pande zote za mlango.

Ngamia mwenye watu wawili juu ya mgongo wake anatembea kwenye ufukwe wenye mchanga mweupe na bahari yenye watu wanao ogelea na boti zinazoelea. Mwanaume mwingine amesimama kando ya Pwani akishika kinywaji na amezungukwa na kofia za majani zilizotundikwa.

Bahari yenye maji tulivu inaungana na ufukwe wa mchanga wenye miamba. Watu wachache wanatembea ufukweni huku wengine wakiwa mbali kwenye maji. Mawingu machache yanaonekana angani.

Msikiti mweupe na minara mirefu ya kijani kibichi imesimama wazi chini ya anga lenye mawingu. Kuna madirisha ya mbao yenye rangi ya kahawia na paa ya kijani. Geti Kubwa ya chuma iliyopambwa kwa Nakshi za kijani kibichi imefunika sehemu ya mbele ya jengo ikiongoza kwenye uwanja wake

Corridor ndefu yenye kuta nyeupe na matofali ya rangi ya kahawia chini. Milango miwili ya kahawia inaonekana, mmoja umefunguliwa kidogo. Paa limetengenezwa kwa vigogo vya mbao.

Muuzaji amebeba kibanda kinachotembea kikiwa kimepambwa kwa miwani mingi ya jua, kofia na pini za upepo, akisimama ufukuweni ufuko mweupe unafikia baharini na mawingu yanaonekana Kwa mbali.

Mabonge makubwa ya mawe yenye rangi ya udongo yaliyotoboka toboka na kuwa na matundu mengi yako karibu na maji ya buluu yanayoakisi anga. Rangi ya maji inaashiria bwawa la kuogelea au bahari yenye kina kifupi chini ya jua kali.

Wanawake watatu wamevaa nguo za kitamaduni zenye rangi nyingi. Wote wamevalia sketi za bluu na nyeupe na blausi nyeusi zenye mikono mifupi, wanapambo la kichwani na shingo. Mmoja anaonekana kucheza na mkono ulioinuliwa. Wamesimama kwenye jumba.

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa wakishiriki katika tukio la kijamii au mkutano. Baadhi yao wameketi kwenye viti, wengine wamesimama huku wengi wakiwa wamevalia barakoa. Mwanamke mzee amevalia kitenge cha rangi nyingi akisimama mbele.

Pwaji yenye mchanga mweupe ina mashua kadhaa za uvuvi zikiwa zimetulia karibu na miti ya minazi. Nyasi na mwani vimetapakaa juu ya mchanga. Miti ya minazi iliopangwa inaongeza umbile kwenye mandhari.

Boti kadhaa baadhi zikiwa nyekundu na nyingine za bluu na kahawia zimetia nanga kwenye ufukwe wenye mchanga. Maji machafu yanaonekana karibu nazo. Miti na majengo mengine yako kwa mbali.

Watu wengi wamevaa mavazi ya kijani wanatembea barabarani baadi yao wamepand basi jekundu wengine wanakimbia mbele bango la matangaozo linaonekana mbele miti ya majengo imekaa nyuma.

Kuta mrefu wa saruji ukiwa na nguzo za mstalili unapakana na maji, juu yake ardhi imechimbwa ikiwa na miti michanga na majani, kwa mbali majengo meupe na miti mirefu yanaonekana kwenye kilimo, mnara mrefu wa mawasiliano unaonekana juu ya majengo.

Fukwe yenye mchanga mweupe na majani yaliyokauka, ina vibanda vya wazi vilivyojengwa kwa miti na paa za makuti. Wanaume wawili wanatembea ufukweni. Mmoja amevalia shati la bluu akibeba kitu cheupe, mwingine amevaa shati la machungwa akikaa chini ya miavuli iliyo na bidhaa zinazouzwa. Bahari ina boti zilizoelea na watu wanaogelea.

Kutanyiko limekusanyika ndani ya njengo la kanisa, baadhi ya watu wakiwa wameinua mikono. Jukwaani mbele ya skrini kubwa inayoonyesha maandishi wahubiri wanahutubia. Bango kubwa la mavuno church Mombasa limetundikwa juu ya jukwaa. Baadhi ya viti vya plastiki vya kijani vimetawanyika ukumbini.

Kikundi cha wachezaji kimevalia mavazi ya kitamaduni. Wengi wamevalia sketi nyeupe na mashati mekundu, huku mmoja amevaa sketi yenye milia nyekundu na nyeusi na shati jeupe. Wanacheza kwenye uwanja wazi wa chini ya anga la bluu lenye mawingu. Nyuma yao hema nyeupe linaonekana.

Rafu zilizojazwa chokleti za Dairy Milk zimepangwa kwa utaratibu. Baadhi ya pakiti za chokleti ni za Creamy White huku zingine zikiwa na ladha mbalimbali kama Biscuit na Teb Deck . Lebo za bei zinaonyesha dhamani ya kila bidhaa. Sakafu ya kijivu yenye madoa inaonekana chini.

Jua linazama baharini likipaka anga rangi ya blue na machungwa. Watu wachache wanatembea kando ya ufukwe wenye mchanga huku wengine wakiogelea baharini. Boti kadhaa zimeegeshwa kwenye maji ya mbali.

Paspoti ya Kenya imefunguliwa ikiwa na picha ya Joshua na taarifa zake za kibinafsi zimefichwa. Orodha ya maelezo yake inajumuisha jina na rangi ya macho nyeusi. Picha yake imetokea chini ya maneno REPUBLIC OF KENYA.

Wachezaji wa soka wa waliyovaa jezi za bluu na nyeupe wamekusanyika uwanjani wakiwa wanashikana mabega. Mashabiki wengi wanaonekana nyuma yao, bendera na matangazo mbalimbali yamewekwa kwenye uwanja.

Kanisa kubwa lina madirisha marefu yenye vioo vya rangi na dari yenye nakshi za kipekee. Safu za benchi za mbao zimepangwa kwa utaratibu zikielekea kwenye madhabahu nyekundu. Msalaba umening'inia juu yake. Mtu mmoja ameketi kwenye benchi.

Usafirishaji mkubwa wa mizigo imepangwa kwenye meli kubwa huku kreni za kijani zikiwa zimesimama juu. Konteina za rangi tofauti zimepangwa kwa utaratibu.

Bodi za kuteleza baharini zimepangwa kwenye rafu nyeupe. Kadhaa ni zenye rangi tofauti kama buluu na waridi. Matanga kadhaa yamening'inia karibu. Nyasi za kijani zinapanuka mbele.

Mandhari ya pwani yenye bahari tulivu chini ya anga lenye mawingu, miti mirefu yenye majani marefu yenye incha kali inaota karibu na ufukwe, nguzo kadhaa za mbao zimesimama kwenye mchanga karibu na maji kushoto iliyopana ya saruji imesimama. Kibanda cha nyasi kimetengenezwa upande wa kulia.

Watu kadhaa wanaogea au kufurahia baharini, boti ndogo za uvuvi baadhi zikiwa na matanga zimetawanyika juu ya maji, jua linaonekana kuchomoza au kuzama likitengeza mng'ao kwenye uso wa maji.

Mto uliopinda unapita katikati ya eneo lenye miti mingi na majengo machache sehemu ya chini kunalo jiji dogo lenye nyumba na barabara huku sehemu ya juu ikifunikwa na miti.

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya samawati na tai ya njano yenye michoro akishika bibilia nyeusi mkononi na kuzungumza mbele ya mikrofoni. Mwanamke amevaa nguo nyeupe yenye michoro nyekundu na dhahabu. Wote wawili wamesimama mbele ya mimbari ilio na vitabu vya kijani.

Kundi kubwa la wachezaji wa kitamaduni wakiwa wamevalia mavazi meusi, mekundu na meupe wanashiriki katika ngoma ya wazi. Wanawake wamevaa sketi zenye mapambo ya rangi nyingi huku wanaume wakiwa wamefunika sehemu zao za chini. Nyuma yao kuna nyumba za jadi zenye paa za nyasi.

Ndege nyeupe ikiwa na chapa ya Jambo Jet imesimama kwenye uwanja wa ndege. Propeller yake inaonekana upande wa kulia. Mfanyikazi wa uwanja wa ndege amevalia fulana ya njano na anaonekana akitembea. Majani ya kijani kibichi na miti mingine vinaonekana kwa mbali. Barabara ya kurukia ndege ina sehemu ya rangi ya buluu na nyeupe pembeni.

Boti ya kitamaduni imeegeshwa juu ya maji ya blue . Mwanamume mmoja ameketi ndani huku dari lenye milia ya blue na nyeupe likimfunika. Meli nyingine zimetia nanga mbali na watu wanasherehekea kwenye maji.

Mtu amevaa shati jekundu anatembea kwenye ufuo wa mchanga karibu na maji yanayotiririka, baadhi ya maeneo ya ufuo yana mabwawa madogo ya maji. Mwani mweusi umetawanyika kwenye mchanga, miti inafafanua upeo wa macho.

Usafirishaji mkubwa wa rangi ya samawati umebeba vifaa vizito. Chini yake, trela kubwa ya manjano na buluu yenye magurudumu mengi inabeba mzigo huo ikiwa na maandishi kando yake. Bango jeupe lenye maandishi mekundu HEAVY LIFT imebandikwa upande wa vifaa.

Pwani nyeupe iliyofunikwa na mwani mweusi inaenea mbele ya miti mirefu ya minazi. Nyuma yake vibanda vya kupumzika vilivyoez𝑒kwa kwa nyasi vimepangwa. Anga la kijivu lenye mawingu linatanda juu.

Jengo jeupe lililochakaa lenye nguzo za rangi ya bluu kijani lina milango na madirisha yenye umbo la upindi. Juu ya paa kuna urembo bluu wa matuta madogo, mtu mmoja ameketi chini upande wa kushoto.

𝑁je ya jengo ndogo, safu za viti vya manjano na blue zimepangwa. Miti mikubwa inatoa kivuli kwenye eneo hilo. Baiskeli imesimama karibu na ukuta. Kwa mbali, kuna nyumba nyingine na tenki la maji jeusi.

Jukwaa la kanisa la MAVUNO CHURCH Mombasa limeandaliwa kwa ajili ya muziki likiwa na bendi ya wanamuziki. Skrini kubwa inaonyesha michoro nyepesi. Mapambo ya duara yenye rangi mbalimbali yamewekwa kwenye ukuta wa nyuma.

Chombo cha bahari cha rangi ya samawati na nyekundu kimejaa watu. Kinaelea kwenye maji ya blue . Jina "Masha" na bendera ya Kenya vimechorwa upande. Mtu mmoja amevaa kinyango cha kupiga mbizi mbele. Mawingu meupe yametawanyika angani.

Barabara tupu inaelekea mbali ikiwa na miti mirefu ya minazi pande zote mbili. Majengo yenye rangi nyeupe na udhurungi yako karibu gari la abiria lenye magurudumu matatu, yaani tuktuku ya rangi ya bluu inasafiri.

Chini ya daraja refu, nguzo imara za zege zinasimama juu ya mchanga wenye unyevunyevu zikielekea baharini. Mawimbi madogo yanaonekana yakivunja fukweni na mawingu meupe yametanda angani. Mbali kidogo meli inaelea majini.

Mwanaume mwenye shati jeupe na fulana isiyo na mikono nyeusi ameketi kwenye meza chini ya hema akitumia kompyuta ndogo. Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni mbele yake wakisubiri huduma. Kompyuta ingine inaonekana ikiwa wazi

Ndege ndogo nyeupe imesimama kwenye uwanja wa ndege, abiria kadhaa wanaelekea kwenye milango yake ikiwa wazi. Ina propela mbele na michirizi ya manjano na kijani kwenye ubavu wake. Kwa mbali mtu amebeba mizigo.

Mwanaume kijana amevaa shati la rangi nyekundu na nyeusi lenye nembo ya kandanda na miwani ya jua. Yuko katikati ya umati wa watu waliovalia nguo zenye rangi sawa, baadhi yao wakiwa wamebeba bendera ndogo za Kenya. Anga lina mawingu mepesi.

Watu wanatembea ndani ya jengo lenye sakafu ya rangi ya kijivu, mmoja wao akiwa amebeba mifuko miwili ya rangi ya chungwa, nyuma yao milango ya usalama nyeupe inaonekana huku mwanga hafifu ikionyesha mazingira ya ndani.

Boti kubwa la manjano na bluu limetia nanga, watu wametawanyika ufukweni wakitembea huku wengine wakiwa ndani ya maji karibu nalo. Boti ndefu nyeupe imelala ufukweni , mawingu yametanda angani.

Watu wanne wamekaa kwenye dawati refu wakitumia kompyuta. Wamevalia mashati meupe na fulana nyeusi zenye nembo nyekundu na nyeusi, baadhi yao wamevaa barakoa za matibabu. Bango kubwa lenye maneno towards service excellence limewekwa ukutani nyuma yao.

Uwanja wa ndege umefurika na mashughuli nyingi . Ndege nyeupe iliyoandikwa Jambo jet.com limetua na wafanyikazi wa ardhini wanafanya kazi karibu nae. Mbele mwanaume amevaa fulana ya njano yenye kung'aa na kofia anatembea. Miti na majengo yanaonekana nyuma.

Jumba kuu lenye mnara mrefu wa mawe na kupaa kibani . Likiwa na ukuta wa inje ulio na mihimili mingi ya nyeupe na bustani ya maua mbele yake

Mashini mbili za kufulia nguo za kampuni ya Maika. zilizopangwa moja juu ya nyingine Katika duka. Zimewekwa alama za bei na ubora wa kufua kwenye mlango wa chini.

Dau kubwa la rangi ya kahawia na paa lililofunikwa likielea juu ya maji ya buluu chini ya anga safi, labda likitumika kusafirisha abiria au mizigo.

Msikiti wa kihistoria ulio katika mtaa wa zamani. Jengo hili la dini lina ukuta wa manjano na madirisha yenye mapazia ya chuma. Mnara wa msikiti unaonekana upande wa kushoto na kuna maandishi ya kiarabu juu ya mlango mkuu.

Kundi kubwa la wanaume waislamu wakis𝑎li kwa pamoja kwenye uwanja wa kijani kibichi, huku baadhi yao wakiwa wamevalia kanzu na kofia za kitamaduni.

Tunaweza kuona bomba kubwa la chuma limeunganishwa na kisima cha saruji upande mmoja. Kuna uwanda wa kijani na miti na ua la waya umezunguka mradi huu wa miundombinu. Mazingira yanaonyesha kazi ya uhandisi wa maji katika kitani.

Karibu na ardhi chini ya mashua ya zamani ya mbao, iliyotelekezwa ufukweni ikiwa na kasia zake zikielekea kando na mchanga wa ufukwe ukiwa wazi kwa mbali.

Ya kile kinachoonekana kua benki au taasisi ya kifedha. Kipengele cha kuvutia zaidi ni kaunta nzuri ndefu au meza yenye nafaka nyingi ambayo huenda imetengenezwa kutoka kwa mbao ngumu za ubora wa juu. Nyuma ya kaunta kuna kizigeu cha glasi au kizuizi cha usalama ambacho ni cha kawaida katika mazingira ya benki ili kutenganisha wateja kutoka kwa maneno ya malipo.

Maanthari nzuri ya kipwani ya kitropiki kiliochukuliwa kutokana na kile kinachoonekana kuukuu . Hapo mbele kuna nguzo nyeupe za zege zinazounda mtazamo. Mahali hapa pana minazi mirefu inayo yumbayumba na matawi yake yameunda mwamvuli wa kiasili.

Tunaweza kuona mlango mkubwa wa shule inayoitwa Kenya Muslim Academy. Ukuta ni wa bluu na nyeupe kumepakwa alama za shule. Magari mawili yanapita barabarani mbele ya shule.

Safu kadhaa za nyama na bidhaa zingine za 𝑘𝑢𝑓𝑢𝑛𝑔𝑎𝑠ℎ𝑤𝑎, zikiwa zimepangwa kwenye rafu ya chuma zenye taa ndani ya duka kubwa la kisasa.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya aina mbalimbali, pikipiki na watu wakitembea. Ikionyesha maanthari ya mji wenye majengo marefu na stesheni ya mafuta.

Konteina ya mizigo lenye rangi ya kahawia limeonyeshwa kwa ukaribu nembo ya buluu na njano ya pambo upande wake. Ngazi ya chuma cheusi iko mbele ikificha sehemu ya chini ya konteina.

Jengo la zamani la waridi lenye madirisha mengi. Miti kadhaa mikubwa imepandwa karibu nalo kutoa kivuli .Kanuni inaweza kuonekana hapo nje pia.

Eneo la kijiji cha pwani na vibanda vya kitamaduni vya ufuo vilivyojengwa kwa nyenzo asili. Nyendo hii inapaa zilizoezekwa kwa nyasi zilizotengenezwa kwa matawi ya mitende na kuta zinazoonekana kuwa zimetengenezwa kwa muundo wa mshazari. Majengo hayo yapo kwenye mchanga mweupe na kupendekeza kuwa hapa ni eneo la ufukweni.

Msikiti mkubwa na mnara mrefu wenye rangi ya kahawia na nyeupe, ukiwa na madirisha yenye muundo wa kipekee chini ya anga la buluu hafifu.

Jengo la kitamaduni lenye paa la makuti, likiwa limejengwa kando ya ufuo wa bahari na mti mkavu mkubwa ukiweko juu ya mchanga huku bahari ikionekana kwa mbali.

Kikundi cha wanawake wakuigiza wakiwa wamevalia nguo za asili wamesimama nje ya jengo na gari lilofungua mlango wa nyuma. Mazingira yameundwa na mti mkubwa pamoja na bango la samawati lenye mchoro ya sayari.

Jengo hili la rangi ya machungwa, lina ujenzi wa kisasa wenye mnara na balcony za mapambo. Kuna bango kubwa linaloonyesha kwamba ni chuo kinacho toa masomo ya lugha ya kiarabu na elimu ya kiislamu.

Ndani ya msikiti mweupe, wenye nguzo pana na matao ambapo mwanaume anatembea juu ya zulia lenye mistari mirefu mwekundu, ikionyesha utulivu wa mahalo hapo.

Tashbihi ya mbao yenye shanga za rangi ya kahawia, iliyo koza, ikiwa imepangiliwa vizuri na kamba mbili zenye pindo, zikiashiria dhana ya kuabudu.

Uwanja wa ndege wakati wa macheo ikionyesha ndege ya Air Corsica imesimama karibu na magari ya huduma, jua likitua nyuma yake na anga lenye rangi ya dhahabu na waridi.

Jengo la kupendeza la kitropiki au la pwani la mtindo wa mapumziko na usanifu wa kipekee. Muundo huu una kuta nyeupe na nyenzo zinazofanana, na kutoa mwonekano wa kikabo na matuta. Ina paa ya kitamaduni iliyowekezwa kwa kile kinachoonekana kuwa nyasi, au nyazo za kiasili, ambayo ni kawaida katika maeneo ya pwani.

Tunaweza kuona paa la makuti ya mti wa mnazi ambao hutumika kwenye nyumba ya kimila. Aina hii inapatikana katika maeneo ya pwani na vijijini. Mazingira ni ya kijani yenye miti ya kitropiki inayoizunguka

Ufukwe wa bahari wakati wa machweo au magharibi mti wa mnazi unaopinda kushoto na mingine ya kitropiki pamoja na majani makubwa yanayozunguka eneo. Bahari ni tulivu na yenye mashua machache zilizosimama majini. Anga lenye mawingu ya kijivu na rangi za dhahabu.

Jengo hili ni wanja wa ndege wa kimataifa wa Malindi. Lina muundo wa kisasa na rangi nyeupe yenye mawe ya mapambo au nguzo kama matumbawe ambayo ni sfa ya usanifu wa Pwani za Kenya. Jengo lina mnara wa kuelekeza ndege linaloonekana pande wa kushoto.

Umati mkubwa wa Waislamu wakiwa wamepiga magoti na kusujudu chini wakati wa sala. Wakiwa wamevaa nguo nyeupe na rangi nyingine. Huku msikiti mkubwa wa rangi ya manjano unaonekana kwa mbali

Ubao wenye ratiba ya shughuli za siku umesimama kando ya njia iliyotengenezwa kwa mawe karibu na majengo yenye paa la nyasi na mimea mingi.

Usanifu wa kipekee wa kiislamu. Kipengele kinachovutia zaidi ni mnara mrefu wa rangi ya njano na safi nyingi, ambayo ni kawaida ya muundo wa msikiti. Kuna miberoshi mirefu ya kijani kibichi au miti ya aina hio, iliopandwa karibu na mali hii ambayo ni mandhari ya kawaida ya majengo ya kidini katika maeneo mengi.